Mtu aliyepo katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vyuoa zenye vinywaji akiwa ameshika bilauli yenye kinywaji ikiashiria ni eneo mfano wa hoteli au eneo la baa linalotumika kwa ajili ya kuuza vinywaji.

Watu waliopo katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu, wakiwa wamekalia katika viti huku meza zikihifadhi chupa zenye vinywaji, ikiashiria kubwa ni eneo mfano wa hoteli au baa inayotumika kwa ajili ya kuuza vinywaji hivyo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupangwa bidhaa katika rafu zilizonyooka lililo na jokofu lililohifadhi vinywaji ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa hoteli au baa inayotumika kwa ajili ya mauzo ya vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililozungukwa na rafu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji vya aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa baa inayotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Magari yenye rangi nyeusi na aina tofauti yaliyopo katika eneo la nje lililozungukwa na uzio, ikishiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa magari hayo ama eneo litumiwalo na wafanyabiashara wa kuuza na kununua magari.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa magari ya aina pamoja na rangi tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa uhifadhi ya magari hayo. Ama eneo litumikalo na wafanyabiashara wa kuuza na kununua magari.

Watu waliopo katika eneo la nje lililochapishwa kwa bango kubwa lisomekalo "NISSAN", wakiwa na gari rangi nyeusi na eneo kubwa la uhifadhi wa magari yaliyopangwa katika safi zilizoyonyooka, ikiashiria kuwa ni wafanyabiashara wa magari wanaotumia eneo hilo kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua magari hayo.

Magari yenye rangi pamoja na aina tofauti, yaliyopo katika eneo la ndani; yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, yakiwa na alama ama nembo pamoja na maneno yaliyochapishwa yakisomeka "Hyundai", ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua magari.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa magari yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiwa na nembo pamoja na maneno yaliyochapishwa kwa kusomeka "HYUNDAI". Ikiashiria ni eneo litumikalo na wafanyibiashara wa kuuza na kununua bidhaa za magari.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa magari yenye rangi na aina tofauti, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa magari hayo ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua magari.

Eneo la nje mfano wa chumba ama duka lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo “mlima Kenya maziwa.” Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliesimama nje ya chumba mfano wa duka, lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "MAZIWA ATM Sulai bidhaa za maziwa", ikiashiria kuwa ni duka litumikalo kwaajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi nyeupe, aliyeshika chombo mfano wa jagi chenye kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa, ni kiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya waridi, aliyepo nje ya eneo mfano wa duka, lililochapishwa maneno yasomekayo "Acre's maziwa" ikiashiria kuwa ni eneo la nje ya duka, linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "Tasmati maziwa ATM". Na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneneo yasomekayo "ATM" ya maziwa yenye ubora na kuchapishwa picha mfano wa ng`ombe, ikiashiria kuwa ni duka linatumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo katika eneo la chumba mfano wa duka; lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM, Maziwa safi", ikiashiria kuwa ni eneo la duka, linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa nyakufu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na uchapishwa maneno yasomekayo maziwa a t m na kuchora picha mfano wa ng'ombe kiashiria kuwa ni mashine itumikayo kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliesimama nje ya chumba mfano wa duka aliyeegamia mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapiswa maneno yasomekayo "RABAI MAZIWA ATM" ikiashiria kuwa ni eneo la duka, linalotumika kwaajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu; iliyochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa bilauri yenye kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidha za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM" na kuchorwa picha ya ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje la duka ama chumba, lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "Limiru bidhaa za maziwa" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektoniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo MAZIWA-MAZIWA SAFI na kuchorwa mtu alieshika mfano wa bilauri yenye kimiminika chenye rangi nyeupe, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwaajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya eneo mfano wa chumba au duka, lililochapishwa maneno yasomekayo maziwa YAMATA" na kuchorwa picha ya ng'ombe. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la chumba mfano wa duka, lenye bango lililochapishwa bidhaa zipatikanazo katika eneo hilo, mfano wa maziwa pamoja na mayai. Ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na waridi, limechorwa picha mfano wa ng’ombe na kuchapishwa maneo yasomekayo maziwa freshi, ikiashiria ni eneo mfano wa duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani aliyezungukwa na rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti; zilizohifadhiwa katika vyupa na kuchapishwa maneno, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo katika mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, limechapishwa maneno yasomekayo maziwa asili, maziwa ATM. Likiashiria kuwa ni eneo la duka, linalotumika kwa ajili ya kuuza, kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, iliyochapishwa maneno yasomekayo “ maziwa ATM” na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe. Ikiashiria kuwa ni mashine iliyopo ndani ya duka, inayouza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "Glata Maziwa ATM. Maziwa safi yanapatikana", ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyekalia katika usafiri aina ya pikipiki; aliyebeba vyungu vinavyotumika kwa ajili ya kuweka kimiminika, katika eneo la nje mfano duka lililochorwa bidhaa za maziwa. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama duka kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "H-Tech", kwa kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa mashine itumikayo kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa za maziwa, ama mashine iliyopo katika eneo mfano wa duka, inayotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa chumba ama duka lenye bango lililochapishwa maneno yasomekayo maziwa yetu bidhaa za maziwa safi; ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya mfano wa chumba ama duka, lenye bango kubwa lililochapishwa maneno kwa rangi nyeupe yasomekayo "Tamu maziwa", ikiashiria kuwa ni eneo la duka, linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokufu, iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa "ATM” na kuchorwa picha mfano wa ngomb’e, ikiashiria kuwa ni eneo na duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo (Tanchi maziwa Atm) na kuchorwa picha mfano wa ngombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu liliochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM". Na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe, ikiashiria kuwa ni mashine iliyopo katika eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa duka yenye bango kubwa limechapishwa maneno yasemekanayo "milkopoly" bidhaa za maziwa zinauzwa hapa kiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya eneo mfano wa duka, lililochapishwa bango kubwa kwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine za kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ya ukweli", na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe. Ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine za kielektroniki mfano wa majokofu, zilizopo katika eneo la ndani lililochapishwa maneno yasomekayo "Tassmatt maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Chumba kidogo mfano wa duka chenye maneno yaliyochapishwa kwa kusomeka"maziwa freshi" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, na bidhaa za aina tofauti zizilizohifadhiwa katika chumba hicho, ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine za kielektroniki mfano wa majukofu yaliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe pamoja na bilauli iliyohifadhi kimiminika chenye rangi nyeupe mfano wa maziwa, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lenye rangi mchanganyiko buluu pamoja na nyeupe iliyochapishwa maneno yasomekayo MAZIWA SAFI ATM ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka linalotumika kwaajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Jopo la watu waliopo nje ya eneo mfano wa chumba au duka, lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo (nginda mpya bidhaa za maziwa gakoigo), ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani; iliyochapishwa maneno yasomekayo ''maziwa ATM''. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo katika eneo la chumba mfano wa duka lenye mashine ya kielektroniki aina ya jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM", ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Jopo la watu waliosimama nje ya chumba mfano wa duka lenye tangazo kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo, "duguini bidhaa za maziwa maziwa bar", ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani yenye kusanyiko wa mashine za kielektroniki mfano wa majokofu yaliyochapishwa maneno yasomekayo "Tassmat maziwa atm", na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe kiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama pembezoni mwa mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyopo katika eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa zilizohifadhiwa katika rafu iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa atm ikiashiria kua ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa chumba au duka, lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililo chapishwa maneno yasomekayo ''hoteli maziwa baa'', ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, kilichochapishwa bango lenye maneno yasomekayo "kituo cha maziwa cha Nyala", kilichochorwa picha mfano wa ng'ombe na bilauri yenye kimiminika mfano wa maziwa, ikiashiria kuwa ni duka linalouza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani aliyeshika chombo mfano wa jagi chenye kimiminika chenye rangi nyeupe mfano wa maziwa, katika eneo lenye bango kubwa lililochorwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe; ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo “ATM ya maziwa yenye ubora” na kuchorwa picha ya mfano wa ng’ombe, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Jopo la watu waliopo mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lenye rangi ya mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani, liliochorwa picha mfano wa ng`ombe, ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwaajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Watu waliopo katika eneo la chumba, mfano wa duka, lililochapishwa maneno yasomekayo 'darasa bidhaa za maziwa,' ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM ", tayari kwa kunywa ikiashiria kuwa ni mashine itumikayo kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa, katika eneo la duka linalotumika kwa ajili ya biashara hiyo.

Watu wawili waliopo katika eneo la ndani wakiwa wameshika mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, inayochapishwa maneno yasomekayo kasimati maziwa "ATM" na kuchorwa kuchora picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama pembezoni ya banda mfano wa duka, lenye rangi ya bluu na kuchapishwa maneno yasomekayo "maziwa freshi" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyopo katika eneo la ndani iliochapishwa maneno yasomekayo "tasmati maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "TASSMATT Maziwa ATM", na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa ATM. Na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe ikiashiria kuwa ni eneo la duka, linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vyupa zenye vinywaji, lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa safi", ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM", tayari kwa kunywa na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kama duka kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Jopo la po na watu walioshika vyombo mfano wa madumu waliopo katika eneo la nje mfano wa duka lenye bango lililochapishwa maneno yasomekayo kieni bidhaa za maziwa yenye mashine yaliyochapishwa maneno yasomekayo " maziwa ATM " vya sheria kwenye duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, likijumuisha vitanda, pamoja na makabati, zilizopangwa katika safu zilizonyooka. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupangwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, ikijumuisha viti, meza pamoja na makochi, ikiashiria kuwa ni eneo litumiwalo na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti pamoja na vitanda vilivyotengenezwa na kupakwa rangi zenye kuvutia, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia, yenye mjumuiko wa bidhaa za samani likijumuisha viti, meza pamoja na makabati. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani ikijumuisha viti, makochi pamoja na meza iliyotengenezwa na kupangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wakuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, mfano wa viti pamoja na makochi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza au kununua samani.

Bidhaa za samani mfano wa viti, meza pamoja na kabati, vilivyopo katika eneo la nje, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya matengenezo, ama eneo litumiwalo na wafanya biashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Bidhaa za samani zikijumuisha viti pamoja na makochi, vilivyotengenezwa na kupambwa kwa kutiwa nakshi za aina tofauti zilizopangwa katika eneo la nje, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Watu wawili waliopo katika eneo la nje, walioshika kifaa aina ya randa kitumikacho kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa za samani, ikiashiria kuwa ni wafanyabiashara wa kuuza au kununua bidhaa za samani.

Eneo la nje chumba au duka lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "Hekalu la Bidhaa za Samani" ikiashiria kuwa ni eneo litumiwalo na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Watu waliovalia mavazi maalumu, ya rangi ya bluu walioshika vifaa vinavyotumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa za thamani, kama msumeno pamoja na randa ikiashiria kuwa ni wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za thamani.

Mtu aliyesimama katika eneo la nje lililozungukwa na bidhaa za samani mfano wa viti pamoja na makochi, vilivyotengenezwa kwa ustadi. Wakiwa na bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "bidhaa za samani", likiashiria kuwa ni mfanyabiashara afanyaye kazi ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani zilizopangwa katika mstari ulionyooka, ikijumuisha makabati pamoja na kitanda. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Bidhaa ya samani aina ya kitanda iliyopo katika eneo la nje lililozungukwa na mfano wa bidhaa hizo. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya utengenezaji, ama eneo ulitumiwalo na wafanyabiashara kuuza au kununua bidhaa hizo.

Mtu aliyekalia katika kochi au mfano wa kiti, katika eneo la nje lililozungukwa na vyumba au mfano wa duka, ikiashiria kua ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani zinazojumuisha viti, meza pamoja na makochi, zikiashiria kuwa ni eneo litumikalo na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuzungukwa na mapambo ya aina tofauti, yenye mjumuiko wa bidhaa za samani mfano wa viti, meza pamoja na kabati, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza samani.

Eneo la nje lililopembezoni mwa hifadhi ya barabara lenye bidhaa za samani mfano wa viti vilivyotengenezwa kwa ustadi; ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia, yenye mkusanyiko wa bidhaa za samani ikijumuisha viti, meza pamoja na makabati, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara, kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo maalumu la ndani lililotengenezwa na kupangwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti pamoja na meza, ikiashiria kuwa ni eneo litumiwalo na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililopambwa na kutengenezwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa bidhaa za samani, ikijumuisha; viti, meza pamoja na kitanda. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa picha kwenye ukuta kwa ustadi yenye mjumuiko wa bidhaa za samani, mfano wa viti pamoja na vitanda, ikiashiria kubwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabishara wanaouza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la nje lililopo pembezoni mwa hifadhi ya barabara, lenye bidhaa za samani mfano wa makochi, yaliyotengenezwa na kupambwa kwa rangi zenye kuvutia , ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wafanya biashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Bidhaa za samani zilizopo eneo la nje, lililozungukwa na miti pamoja na watu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa hizo, ama eneo litumiwalo na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo maalumu la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo ya aina tofauti, lililozungukwa na viti pamoja na meza; ikiashiria kuwa ni eneo la hoteli linalotumika kwa ajili ya kupumzika wageni.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo ya aina tofauti iliyozungukwa na viti pamoja na meza iliyoashiria kuwa ni eneo maalum, mfano wa mgahawa ama eneo la hoteli linalotumika kwa ajili ya chakula au mapumziko ya wageni.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokalia katika viti huku meza zikihifadhi vyakula pamoja na vinywaji. Ikiashiria kuwa ni eneo la hoteli, linalotumika kwa ajili ya kutoa huduma ya chakula pamoja na vinywaji.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe, haliopo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lililozungukwa na viti pamoja na meza ikiashiria kuwa ni eneo la hoteli.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo ya aina tofauti, lililozungukwa na bidhaa za samani mfano wa viti, meza pamoja na makabati. Ikiashiria kuwa ni eneo la hoteli litumikalo kwa ajili ya mapumziko ya wageni.

Eneo la ndani liliozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi mfano wa nafaka, pamoja na bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka dogo, linalotumika kwaajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa.

Watu waliopo katika eneo la ndani, lililotengenezwa na kupangwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bidhaa zinazojumuisha matunda pamoja na mbogamboga, ikiashiria kuwa ni eneo la duka la mtaani linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalum lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti zikijumuisha matunda kama maembe, machungwa pamoja na ndizi ikiashiria kuwa ni eneo la sokoni linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo lililozungukwa na mazao pamoja na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha matunda kama nyanya, matango pamoja na ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mfanyabiashara aliyepo katika eneo lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti ikijumuisha matunda kama: machungwa, matunda tofaa pamoja na matikiti. Ikiashiria kuwa ni eneo la soko litumikalo kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo maalumu la ndani, lenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti. Ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa soko linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara hizo.

Jopo la watu walioko katika eneo lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha nguo pamoja na mikoba, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa soko linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo lililozungukwa na bidhaa ama mazao ya biashara aina ya nyanya, yaliyokwiva kwa rangi nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo la soko, linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa hizo.

Watu walioshika kifungashio kilichohifadhi mfano wa mazao kama mboga katika eneo mfano wa banda lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, likijumuhisha nyanya, mbogamboga, ndizi pamoja na viazi, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linaloitumika kwa ajili ya mauzo ya bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo maalumu lililozungukwa na bidhaa mfano wa matunda kama machungwa, pamoja na bidhaa tofauti; katika eneo lililozungukwa na watu, lililo mfano wa soko linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo maalumu lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti likijumuisha nyanya, ngogwe, maharage pamoja na viazi ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya mauzo ya bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na bidhaa zilizohifadhiwa katika vyombo na vifungashio, ikijumuisha njegere, nyanya pamoja na pilipili, ikiashiria kuwa ni eneo la soko, litumikalo kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo la nje mfano wa soko lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti ikijumuisha vitunguu, mahindi, maboga pamoja na ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu lililozungukwa na mafungashio pamoja na vyombo vilivyohifadhi bidhaa mfano wa viazi, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kufanyia mauzo ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo ya aina tofauti, lililozungukwa na bidhaa zilizohifadhiwa katika rafu, likiashiria ni eneo mfano wa soko, linalotumika kwa ajili ya kuuza na kunua bidhaa.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje lililozungukwa na vyombo vilivyohifadhi mazao ya aina tofauti ikijumuisha matunda pamoja na nyanya. Ikiashiria kua ni eneo la soko litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo maalumu lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, likijumuisha matunda kama mapapai, machungwa pamoja na nyanya, likiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya mauzo ya bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo la nje, lililozungukwa na vyombo vilivyohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha matunda kama matikiti, nyanya pamoja na matunda tofaa, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo maalumu, lililo zungukwa na bidhaa zilizopangwa na kuhifadhiwa katika vyombo ikijumuisha: nyanya, karoti pamoja na hoho ikiashiria kua ni eneo la soko litumikalo kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo maalum la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye jokofu lililohifadhi vinywaji, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa za aina tofauti.

Eneo la ndani lenye bidhaa zilizohifadhiwa katika rafu zilizonyooka likijumuisha, ndala pamoja na viatu, likiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo ya aina tofauti iliyo na watu waliovalia mavazi ya rangi moja iliyopangwa viti pamoja na meza, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kutoa huduma za aina tofauti.

Eneo maalumu mfano wa duka lenye mkusanyiko wa bidhaa, zilivyohifadhiwa katika rafu zilizonyooka. Likiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka kubwa, linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hiyo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi; lenye mjumuiko wa bidhaa za samani ikijumuisha viti pamoja na meza, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za nguo mfano wa suruali pamoja na mashati, lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo mauzo kwa punguzo mpaka asilimia hamsini na tano, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliye valia fulana ya rangi nyeusi, aliyeshika chombo kilichohifadhi bidhaa na aina tofauti katika eneo la ndani la rafu lililo hifadhi vinywaji, ikiashiria kuwa ni duka kubwa la kisasa linalotumika kwajili ya kufanya mauzo ya aina tofauti.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani lililozungukwa na rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, akiwa ameshika chombo kilichohifadhi bidhaa. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani aliyeshika chombo kilichohifadhi bidhaa, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka kubwa ka kisasa linalotumika kwa ajili ya kufanyia mauzo, ya kununua na kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa watu pamoja na rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti pamoja na bango lililochapishwa maneno yasomekayo punguzo la mpaka asilimia hamsini, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililozungukwa na rafu zilizohifadhi bidhaa mfano wa vyupa vyenye vinywaji na aina tofauti za bidhaa. Likaishira kuwa ni eneo mfano wa duka kubwa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Bidhaa mfano wa mikate pamoja na unga, iliyopangwa katika safu zilizonyooka. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa hizo, ama eneo mfano wa duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo maalum lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo maalumu la ndani, lenye mfano wa makabati yaliyohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililozungukwa na rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, lililo na mabango yaliyochapishwa maneno yasomekayo "Bidhaa za wanaume kumi na sita na bidhaa za wanaume kumi na saba", ikiashiria kuwa ni duka kubwa la kisasa linalotumika kwa jili ya mauzo ya bidhaa hizo.

Mtu aliyeshika torori lililohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha pilipili hoho pamoja na mbogamboga, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa rafu, zilizopangwa bidhaa za aina tofauti tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.